Sehemu ya soko ambapo mama moja ameketi nyuma ya meza ndogo, akiandaa bidhaa mbele yake kuna rundo la mboga na matunda kama vitunguu, pilipili hoho, tango, nyanya, viazi na limau, mazingira yamejaa bidhaa zilizopangwa kwenye vikapu huku na makreti ya plastiki.

Mabunda ya noti ambayo yametapakaa kote ,ingine yakiwa yanaionekana kupangwa ina picha ya rais wa kwanza wa Kenya Jomo Kenyatta ni shilingi mia moja ambayo hutumika katika kununua bidhaa tofauti katika nchi.

Soko la matunda na mboga likiwa na vikapu vingi vilivyojaa rangi mbalimbali za matunda na mboga. Kila kikapu kina aina tofauti na mazingira yanaonekana kuwa yenye shughuli nyingi. Watu wanatembea wakichagua bidhaa, na vivuli vya rangi tofauti vinatoa mwonekano wa kuvutia. Hii inaonyesha uzuri wa masoko ya kienyeji na utofauti wa bidhaa zinazopatikana.

Noti nyingi za elfu moja za Kenya zilizopangwa kwa wingi. Hii inaweza kuashiria mafanikio ya kifedha, ushindi wa pesa au faida katika biashara au uwekezaji.

Watu wawili wakishikana mikono huku mmmoja akiwa anampa mwenzake funguo ya gari. Wamevaa mashati rasmi mmoja akiwa kwenye suti ya buluu. Katika mandhari ya nyuma kuna magari yaliyopaki. Inaashiria kuwa tukio hili inafanyika katika eneo la mauzo au kituo cha magari.

Soko la wazi wakati wa mvua ambapo watu wamevaa makoti na hoodie, wakinunua mboga mbichi. Vijanja vya kuuza mboga vimepangwa kando ya njia ambayo yana matope. Huku vibanda vikiwa vimefunikiwa toroboi baada ya kuuzuia mvua.

Gari jeupe la kifahari limesimama ndani ya chumba ya maonyesho ya magari , kuna mwonekano wa kisasa milango minne na rimu kubwa za alloy . Mwanga wa gari unamulika juu yake ukionyesha ubora na usafi wa gari hilo jipya.

Gari la rangi ya shaba likiwa limeegeshwa kwenye eneo la majani. Inaonekana kuwa la kisasa lenye magurudumu makubwa. Nyuma yake kuna magari mengine, yaliyobaki, na mazingira yanaonekana kuwa ya siri. Hii inatoa taswira ya mazingira ya kijijini au maeneo ya burudani.

Gari la abiria la rangi la fedha, limeegezwa kwa uwanja wenye nyasi ikiwa na maandishi yanayotangaza mikopo ya haraka kutoka taasisi ya kifedha huku magari mengine yakionekana pembeni, miti ikichomoza nyuma.

Sehemu ya ndani ya chumba, kuna meza na magari yaliyopangwa katika njia tofauti. Hii inaonekana sehemu ya kuuzia magari, ambapo watu huja kuangalia na kuyanunua magari hayo pia.

Gari la kifahari la enzi za zamani limesimama kwenye barabara ya mawe, lina mwili wa rangi ya Fedha ,mataeri makubwa yenye mipira mieusi na vipini vya chuma, taa mbili kubwa mbele na kioo cha upepo kimeinuliwa, nyuma kuna ua wenye majani ya kijani kibichi.

Simu iliyoshikwa mkononi, kando mna mtu aliye na shilingi mia mbili, inaonekana sehemu ya soko ambayo mtu ameenda kununua bidhaa na hivyo anatumia simu yake kufanya malipo ya bidhaa.

Noti za Kenya za shilingi elfu moja zikiwa zimewekwa juu ya meza ya mbao, baadhi ya noti kinaonekana kuvhakaa na kupigwa t tape pembeni. Kuna bidhaa zinazofungwa kwenye plastic kama vile maji au bidhaa nyinginezo za nyumbani. Angali anaonyesha mazingira ya ndani yenye mwanga wa kawaida .

Rafu iliyojaa vitambaa vya aina mbalimbali, yenye rangi angavu na michoro ya kuvutia, vitambaa vimepangwa kwa safu vingine vikiwa vimekunjwa na vingine vimeanikwa wima. Pembeni kuna camera ya ulinzi, chupa ya sabuni au dawa ya mikono sehemu inaonekana kuwa duka la kuuza vitenge au bidhaa za ushonaji.

Mazao mbalimbali ya chakula yamepunga kwenye vibanda sokoni, viazi, vitungu vyekundu na nyanya zimeekwa kwenye sehemu tofauti zikiwa Safi na tayari kuuzwa, mandhari yanaonyesha Hali ya soko la Kienyeji.

Milango ya duka iliyochorwa kwa rangi ya kijani kibichi, moja ukiwa na maandishi ya M-pesa, mbele ya duka kuna kiti, beseni ya rangi ya kijani kibichi, huko ndani inaonyesha mazingira ya kawaida ya biashara, ikionyesha shughuli za kila siku katika eneo hilo.

Migungu mingi ya ndizi hisizoiva zikiwa zimepangwa juu ya kitambaa. Ndizi hizo zina maumbo ya rangi tofauti, zingine zikiwa na doa za rangi nyeusi, ingine ikiwa na ngozi laini, ya manjano iliyong'aa. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya ya meza au eneo la biashara, ikionyesha kuwa ndizi hizi zimewekwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Kwenye noti kuna mandishi, shilingi elfu moja. Pamoja na picha ,sanamu ya mashujaa wa taifa. Ni jango la kumbukumbu. Rangi kuu ni ya mchanganyiko wa hudhurungi, njano na nyekundu. Noti hii imeshikwa kwa mkono mmoja, na ina alama ya usalama katikati.

Mtu aliyevaa koti jeupe na kofia ya plastiki amesimama mbele ya machine ya maziwa, anaweka chombo chini ya bomba la kutayarisha maziwa huku akiponyeza kitufe kwenye mashine , ukutani kuna maandishi yanayotoa maelekezo ya matumizi na tahadhari kuhusu hifadhi ya maziwa .

Gari la rangi nyeusi limesimama juu ya nyasi ikifuatiwa na lingine leupe uko upande wa nyuma. Magurudumu yake yanaonekana kuwa ya kisasa likiwa limeegeshwa karibu na mti katika sehemu ya wazi inayodokeza uwapo kwa shughuli au mkutano wa kijamii.

Nduka la kijijini linaloitwa Amani General Shop ambalo, lina paa la maziwa liitwalo daily milk bar. Mlangoni kuna mwanaume ya mesimama na madirisha ya rangi ya samawati, yanaonyesha mandhari ya kawaida ya biashara dogo vijijini.

Gari la kifahari la rangi ya bluu likiwa limepakiwa kwa ustadi juu ya lori la kubeba magari. Mandhari ya kijani kibichi na anga ya mawingu nyuma yake inaipa picha ya mvuto. Hii inadhihirisha usafirishaji wa hali ya juu.

Sanduku lilo na viazi. Juu yake kuna kasha. Kando kuna jokovu lilo na kinywaji ndani yake. Huku kunaonekana kuwa sehemu ya soko ambao watu huenda kununua bidhaa tofauti kwa ajili ya matumizi.

Gari jeusi aina ya Hyundai limeegeshwa mbele ya duka kubwa la magari. Pembeni yake kuna gari jeupe na majengo ya kifahari yanaonekana kwa nyuma. Nembo ya Hyundai imeandikwa kwa maandishi makubwa kwenye jengo hilo. Hii huenda ni sehemu ya kuuzia magari.

Hili ni tangazo kutoka Meivay insurance likihusu blog mpya yenye mwongozo wa kuchagua sera bora ya bima nchini Kenya. Tembelea tovuti yao ya ke.meivayinsurance. africa kwa maelezo zaidi.

Magari ya aina tofauti yakiwa yamepangwa kwa mstari mmoja, pembeni mwa barabara au maegesho. Yamepangwa kwa mpangilio wa mbele, kwa nyuma mengi yakiwa na rangi nyeupe, na kijivu. Mandhari yanaonyesha eneo safi. Yanaweza kuwa sehemu ya kuuza magari, au maegesho ya taasisi. Miale ya jua inaonekana kwa mbali, upande wa kushoto.

Sehemu ya soko ambapo kuna paa juu ya viwango kuna mboga hizi inaonekana kuwa sehemu ambayo watu huenda kununua mboga na kuhudumiwa katika kununua vitu tofauti vya nyumbani.

Soko la wazi ambapo wanawake wanauza matunda na mboga. Bidhaa zimepangwa chini kwa utaratibu na wateja wanaonekana wakichagua wanachotaka kununua. Mazingira hayo huonyesha shughuli ya kawaida ya kibiashara ya kila siku katika jamii.

Magari mbalimbali yaliyopaki ndani ya jengo lenye mwanga wa dari. Gari la rangi ya samawati liko katikati, limezungukwa na magari mengine meusi na meupe. Sakafu ni ya rangi ya kijivu yenye kung'aa na taa za dari inaangaza eneo lote. Dirisha la nyuma linaonekana nyuma ya gari likitoa mwanga wa nje.

Jengo lenye bango jekundu lililoandikwa Glory Forex Bureau . Sehemu hii ni ofisi ya kubadilisha fedha. Chini ya paa kuna alama ya Western Union ikionyesha huduma za kutuma au kupokea pesa. Dirisha lililovunjika linaonekana juu ya bango. Paa lina mapambo ya pembe tatu. Sehemu ya gari imeingia kwenye upande wa kushoto.

Mwanamke aliyefunga mkono kwa plasta ya samawati na bega limefungwa bandeji. Anasimamia akiwa anatabasamu mbele ya bango la bima ya ajali kutoka kampuni ya Madison. Inahamasisha jamii kununua huduma kupitia nambari fupi ili kujilinda mapema.

Meza ya biashara ya mtaani iliyojaa viatu vya wazi na viatu vya plastic vya aina mbalimbali, viatu hivi vinauzwa kwa bei nafuu ili kuwavutia wateja wa kipato cha kawaida, hii ni taswira ya biashara ndogo inayochangia ajira na kipato katika jamii.

Familia yenye tabasamu imeketi mezani ikifurahia chakula. Hapa kati ya watoto wawili wakila nafaka kwenye bakuli huku glasi ya juisi zikiwa mezani. Mama amesimama nyuma akishikilia kikombe, ujumbe wa matangazo inasomeka " CIC Family Made Sure "

Eneo la magari mengi yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri, yakiashiria biashara au huduma za karakana majengo yakisasa upande wa nyuma yanadokeza mazingira rasmi ya kibiashara huku uzio wa chuma ukitenganisha sehemu hii ama eneo la nje, mazingira ni safi tulivu na yenye ushughuli za kibiashara.

Soko la kienyeji lenye vibanda vya miti inaonyesha bidhaa mbali mbali za kiasili, mikopo ya mikono, vikapu vya rangi na shanga nyingi zimetundikwa kwa kuta na dari. Sakafu ya udongo wa kawaida ikiashiria mazingira ya jadi ya biashara.

Mwanaume anamimina maziwa kwenye chupa kutoka kwa mashine ya kuuza maziwa ya kisasa. Hii ni njia ya kisafi nafuu ya kupata maziwa safi moja kwa moja kutoka kwa Milk ATM.

Kibanda cha barabarani kilichofunikiwa na nailoni za rangi ya kijivu, kimejaa viatu vya mchezo vilivyoninginizwa kwa nyaya na vingine vimewekwa kwenye meza yaliyofunikiwa plastiki, ndoo mbili zimeekwa chini pamoja na ndoo tupu na takataka ndogo ndogo sakafuni.

Gari la abiria aina ya Toyota lenye nambari ya usajili KDR 963Y, likiwa limeegeshwa karibu na jengo kubwa usiku, mlango wa gari uko wazi, taa za nyuma zinawaka na mazingira yanaonekana kuwa ya mjini.

Mikono ya mtu imeonekana juu ya meza ya mbao, ikishika noti nyingi za elfu moja za Kenya ambazo zimepangwa kwa mafungo mawili, ishara ya shughuli ya kifedha au biashara inayoendelea.

Maelfu ya magari yamepangwa kwa mistari ya kupendeza katika uwanja mkubwa wa maegesho. Gari ya rangi aina aina yanaonyesha eneo ya biashara ya magari au kituo cha usafirishaji huku mandhari ya kijani yakionekana kwa mbali.

Mikungu miwili ya ndizi ikiwa imewekwa ndani ya ndoo mbili kubwa mbele ya kibanda cha mboga sokoni. Nyuma yake kuna viazi vikuu, viazi vitamu, vitunguu majani na mazao mengine yaliyopangwa kwenye masanduku ya mbao. Rangi za mazao zinavutia na zinaonyesha utofauti wa bidhaa zinazouzwa.

Tangazo la bima ya gari aina ya third party only car insurance , ikionyesha mchoro wa mwanamke amesimama karibu na teksi ya majano, na maandishi makuu yakieleza gharama ya bima kuwa shilingi elfu saba mia tano sabini na nne kwa mwaka. Chini ya picha, kuna tovuti mbili, zinazohamasisha wamiliki wa magari, hasa madereva kwa teksi, kuchukua bima ya bei nafuu kwa ulinzi ya kisheria dhidi ya madhara kwa watu wengine.

Soko lenye shughuli nyingi lililojawa tu na bidhaa mbalimbali, wauzaji wamepanga bidhaa kama matunda, mboga na vyakula vingine kwenye vikapu na masanduku ya mbao, waonekana wa myavuli mingi ya rangi tofauti inaonyesha jitihada ya kijikinga na jua, soko liko karibu na eneo la makaazi linaonyesha jinsi biashara ndogo inawezesha maisha, ni taswira halisi ya uchumi wa kawaida na ushirikiano.

Manthari ya kifahari ya rangi ya buluu, machungwa na nyeupe yameegeshwa katika eneo la maonyesho au uuzaji. Chini ya kivuli cha miavuli mikubwa ya kuzuia jua. Manthari inaonyesha magari ya kisasa yaliyo tayari kuuzwa au kuonyeshwa kwa wateja.

Kibanda cha mboga sokoni kilicho jaa ndizi zilizoninginia juu huku meza ikiwa imejaa nyanya ,karoti, mahindi mabichi ,viazi na matunda mengine , watu kadhaa wanaonekana wakipita nyuma ya kibanda wakiendelea katika hali na shughuli za ununuzi.

Tangazo la bima ya nyumba linaonyesha jengo la kifahari lenye muundo wa kisasa . Maandishi yenye rangi tofauti yanaelezea huduma zinazotolewa kama ulinzi dhidi ya mto wizi na majanga ya kiasili . Pembe ya kulia juu kuna nembo ya wakala wa bima.

Ukurasa wa tovuti ya pesapal, ikitangaza huduma ya kukubali malipo kwa njia ya mpesa, na kadi kupitia mashine moja ya mauzo. Kulia kuna mashine ya malipo, simu ya mkononi na kadi ya benki. Maneno makuu yanasema starting accepting mpesa and card payments .

Gari jeusi aina ya toyota land cruiser prado ,limeegeshwa kwenye uwanja wa nyumbani, karibu na kuta na jengo. Mazingira yanahusisha nyasi, vichaka vidogo na nyumba ya familia, iliyo na usio wa mawe. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya utulivu.

Mtu aliyevaa fulana ya kijivu na jeans anatembea katika mtaa wenye maduka ya nguo mtumba, nguo zimetandazwa upande wa kushoto na zingine zinaninginia juu ya vibanda, njia ni nyembamba na ni ya matope watu kadhaa wanaonekana mbele wakifanya ununuzi.

Mtu akihesabu au kupanga hela mezani. Akiwa na pamoja na noti na sarafu. Inaweza kuhusiana nao shughuli za akiba, biashara ndogo au usimamizi wa fedha. Hii inasisitiza umuhimu wa nidhamu ya kifedha na utunzaji wa fedha kwa maendeleo binafsi au ya kijamii.

Biashara ya huduma za kifedha imefunguliwa ikiwa na majina ya miamala mbalimbali kama Western Union, Moneygram na Ria. Lango akiwa umeachwa wazi ikionyesha sehemu ya ndani ya ofisi , mabango yamebandikwa ukutani yakionyesha njia tofauti za kutuma na kupokea pesa.

Gari aina ya Toyota Lancruiser Prado rangi nyeusi likiwa lime egeshwa kwenye eneo lenye nyasi na changarawe gari lmaina namba ya usajili ya KDK 041 W na lina mwonekano wa kisasa lenye taa kubwa za mbele gurudumu makubwa na kingo za rangi ya fedha.

Kibanda cha kijani chenye maandishi ya mpesa upande wa mbele. Kimejengwa kwa mbao na wavu wa chuma na ndani kuna bidhaa. Mbele yake kuna barabara ya udongo yenye matope na maji yaliyotuama. Mtu anaonekana akipita karibu na kibanda hicho. Mazingira ni ya mtaa wa biashara.

Tangazo la bima ya afya kutoka jubilee linaonyesha mwanamke mjamzito mwenye tabasamu, akiwa amevaa nguo nyekundu. Kando Kuna maandishi yanaonyesha faida yanayohusu bima hiyo ikiwemo huduma ya kulazwa, ikiwemo huduma ya kulazwa, uzazi na kifedha baada ya msiba.

Mtu mmoja anatembea katikati ya mtaa, wenye shughuli nyingi. Ana mavazi ya rangi ya ngavu. Akionyesha mtindo wa kisasa. Nyuma yake kuna duka ya rangi mbalimbali, yanayotoa hisia za uhai na shughuli za kila siku. Mtaa una watu na gari, ukionyesha maisha ya jijini.

Mwanamke aliyevaa koti la miraba anampatia mwanaume funguo ya gari ni ishara ya makabiliano, mwanaume huyo aliyevaa suti nyeusi na shati jeupe anaonyesha mkono kupokea funguo huku gari nyekundu ikionekana kwa nyuma.

Aina mbali mbali za maboga yaliyo kusanywa na kupangwa kwenye rafu ya mbao baadhi ni ya umbo la duara yenye rangi ya kijani na manjano mengine ni marefu yenye rangi ya kahawia nyepesi. Mazingira yanaashiria sehemu ya kuhifadhi au kuuza mazao sokoni au galani.

Wanaume wawili walioketi nje ya duka lililojaa matangazo ya rangi ya ngabu na Saa ya kijani na nyekundu. Wanatazama Kwa umakini wakionyesha urafiki, mwangaza wa juu unatoa joto huku sakafu ya mawe ikionyesha shughuli za mitaani.

Gari aina ya matatu ya rangi ya kifedha limesimama juu ya lami pembeni mwa barabara. Mbele kuna mti mkubwa wa kijani na anga ya buluu yenye mawingu machache yanayoonekana juu. Taa za gari na vioo vya upande vinaangaza anga wa jua. Gari lina nambari ya usajili upande wa mbele na tairi zake zina rimu za rangi ya shaba. Mazingira ni ya mchana na hali ya hewa ni safi.

Mikapu na ndoo zilizojaa vyakula mbalimbali sokoni. Viazi mfiringo, mihogo, viazi vitamu vyenye rangi ya zambarau na ndoo tupuu za plastiki za rangi tofauti. Zote zimepangwa juu ya meza ya mbao au sakafuni kwa ajili ya kuzaa.

Magari meupe ya kifahari yakiwa yameegeshwa kwenye eneo ya maegesho ya magari. Yana muundo wa kisasa na vioo vya giza. Nyuma yao kuna jengo la kibiashra na yenye maandishi kwenye ukuta na miavuli ya rangi ya manjano iliyosimikwa juu ya nguzo. Sehemu ya mbele ya magari imeangaziwa na mwanga wa jua.

Ni jengo la kisasa. Labda ni kituo cha usafiri au ofisi. Ikiwa na mwonekano wa kio rangi tofauti. Mbele ya jengo hilo kuna magari ya aina mbalimbali, yaliyoegeshwa. Njia ya mbele inaonekana kuwa pana na imara , ikionyesha mipango mizuri ya usanifu. Hii inatoa hisia ya maendeleo au ufanisi katika usafiri au biashara.

Duka la bidhaa za maziwa lina bango kubwa lenye maandishi " GSP Milk" juu ya mlango. Pembeni kuna mabango ya bidhaa kama vile maji ya chupa, maziwa na barafu ya kula. Mlangoni kuna jokovu lenye picha za aiskrimu aina ya Quality walls . Ndani, mtu mmoja anaonekana akihudumu huku picha ndogo za tangazo zikining'inia juu ya ingilio.

Gari za rangi nyeusi na zingine zimesimama kwa mistari ndani ya jumba la kisasa lenye dari la mwanga mwingi. Sakafu ya vigae safi huonyesha mpangilio wa magari yanaouzwa au kuonyeshwa katika ukumbi wa magari.

Soko lenye shughuli nyingi. Watu wengi wakiwa wanatembea au kununua bidhaa. Pande zote mbili za njia, kuna vibanda vya nguo, mazulia na bidhaa mbali mbali. Wauzaji na wanunuzi wamejazana na rangi ya mavazi yao, inafanya mandhari kuwa yenye mvuto.

Tangazo la kampuni ya Mayfair Insurance na mandhari ya kijani na maandishi meupe. Kuna picha ya mtu aliyeanguka na baiskeli barabarani. Ujumbe mkuu unasema maisha hayaeleweki lakini usalama wako unaweza kulindwa. Pia limehimiza watu kupata bima ya ajali binafsi mara moja. Chini kuna mawasiliano ya kampuni na bendera za nchi mbalimbali zinazoonyesha maeneo ya huduma.

Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni ambapo dollar ya marekani inanunuliwa kwa shilingi mia thelathini na nane na kuuzwa kwa shilingi mia arobaini na nne. Paoni ya Uingereza mia sabini kwa ununuzi na shilingi mia themanini na nane kwa mauzo taarifa hii ni muhimu kwa wasafiri, wafanyabiashara na wawekezaji wanaofuatilia mabadiliko ya thamani ya sarafu kila siku.

Mayai yamepangwa kwa wingi kwenye vipopo vya rangi tofauti kama vile kijani, zambarau, nyekundu na njano. Vimewekwa kwenye rafu za chuma ndani ya duka au ghala, mpangilio huu husaidia kurahisisha usafirishaji, uhifadhi na uuzaji. Pia kuna mifuko ya plastiki bandali yanaonyesha shughuli ya biashara inayoendelea.

Mchoro wa skrini ya simu inaonyesha salio la Mpesa la shilingi elfu sitini na nane na Mia nane, na uwezo wa kutumia fuliza wa shilingi elfu thelathini na nne na Mia tisa. Chaguzi mbalimbali kama kutuma pesa, kulipa, kutoa na kununua muda wa maongezi zinaonekana juu. Pia kuna taarifa ya mwamara kutoka kwa Betty obura pamoja na mapendekezo ya huduma kama dark modi na fuliza.

Duka la jumla lililo na rangi ya blue , likiwa na bidhaa mbali mbali zilizopangwa kwenye rafu, kama vile vinywaji, sabuni, na vyakula vya dukani, nje ya duka kuna kreti nyekundu za cocacola , boxi ya njano, maji ya chupa yaliyo pangwa kwenye pakiti za plastiki, mabango ya pesa, na mifuko ya plastiki yenye maandishi ya taskis , imeninginia mlangoni.

Mkono wa mtu aliyeshika simu ya mkononi, skrini yake ikiwa imefungua programu ya kifedha, inayoonyesha misamu ya pesa. Simu inaonyesha kiazi cha shilingi mia tano tisini na tisa, ndichopo pamoja na mamla ya hivi karibuni. Ndani ya nyuma inaonyesha majengo ya ghorofa, varanda na usio wa ukuta wezeka.

Gari jeupe limesimama mbele ya lango la karakana ya kisasa yenye maandishi ya kuongoza magari, taa za ndani zikiwa zimeashwa na sehemu ya juu imeandikwa huduma, huku mlango ukiwa wa kielektroniki.

Kundi la watu wakikusanyika mbele ya duka la kuuza maziwa, lililoandikwa Destiny Dairies, jengo lina milango ya chuma ya kijani na buluu na limefunguliwa usiku kwa mwanga wa taa pembeni kuna mitungi ya chuma ya kuhifadhi maziwa zingira inaonyesha maeneo ya biashara katika mtaa wa mji.

Jengo dogo la biashara limechorwa rangi ya samawati na manjano. Juu yake kuna bango linalosomeka Mount Kenya milk depot . Milango iko wazi na watu wachache wamesimama karibu na kuingia ndani. Mbele ya jengo, msichana ameketi akizungumza kwa simu huku jua likimulika eneo la vumbi mbele.

Magari matatu ya anasa yaliyoegeshwa pamoja. Barabara inaonekana kuwa pana na imara, ikiwa na mipaka ya rangi nyeusi. Eneo lina mwangaza mzuri na mazingira yanaonyesha hali ya juu ya umaridadi. Taswira hii inatoa hisia ya maisha ya kifahari, huku magari yakiwa kwenye eneo lililoandaliwa vizuri.

Migomba miwili ya ndizi mbichi ikiwa imesimamishwa ndani ya ndoo mbili za plastiki. Nyuma yao kuna viazi vitamu, viazi kawaida, vitunguu majani na bidhaa nyingine zilizopangwa kwenye gunia, kreti na meza ya mbao. Mandhari inaashiria eneo la soko la mboga, sakafu ikiwa ya lami.

Meza ya soko iliyojaa matunda na mboga tofauti. Kuna nyanya, vitunguu, karoti, pilipili hoho za kijani, njano na nyekundu, tango, dania, malimau, kunde, tikitipoli na matikiti. Mboga zimepangwa kwa mpangilio unaovutia. Inaonyesha wingi wa aina mbalimbali za mazao safi za shambani.

Gari jeupe aina ya matatu limesimama kandokando ya barabara yenye lami, hali ya anga ni safi yenye mawingu meupe na miche ya kijani pembeni, gari hilo lina nambari ya usajili za Kenya na limepambwa , kuna alama za usalama nyuma.

Kijana ameketi nje kwenye varanda ya duka la M-pesa kichwa chake kikiwa kimeegemea meza kwa kuchoka au usingizi, amevaa fulana ya kijani kibichi na suruali ya jeans huku mmoja akiwa ameketi juu ya dirisha na ndani kuna rafu za mbao.

Tangazo la zioni insurance agency kuhusu bima ya maisha, wanatoa huduma za bima ya maisha ya muda maalum sherehe ya akiba, bima ya maisha kudumu na bima ya maisha ya kikundi, kauli mbio yao ni maisha yako yamelindwa unaweza kuwasiliana nao kwa nambari au katika tovuti yao.

Duka ndogo lenye mabango ya huduma ya m-pesa .Yayachorwa kwa rangi ya kijani na nyeupe. Ndani ya duka kuna bidhaa kama maji ya chupa, na vinywaji vya Pepsi, vilivyopangwa kwenye kreti za plastiki za blue . Mbele ya mlango kuna pipa la takataka, la kijani na ngazi tatu za saruji, zinazoelekea ndani ya duka.

Muuza matunda ameketi kwenye soko la wazi akiwa amezungukwa na mazao ya rangi mbalimbali kama machungwa, maembe, mipera na ndizi zilizoninginia juu, mazao haya yamepangwa vizuri kwenye meza na vikapu vya plastiki ikiashiria biashara ya bidhaa mbichi ya chakula.

Umati mkuu wa watu mejaa ndani ya soko wazi lenye paa la bati, wanaume na wanawake wamevaa nguo za rangi mbalimbali. Wengi wakikaa karibu na magunia, vikapu au bidhaa zao. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za kuuza na kununua kwenye soko la asubuhi.